Ufukwe safi wenye mchanga mweupe imezungukwa na miamba mikubwa ya asili. Majani mabichi ya minazi inayotekezwa na upepo wa baharini. Jengo la mapumziko lenye muundo wa kipekee limejengwa kwa mawe na nyasi ikiwa na vibanda vidogo vya kivuli pembeni.

Mandhari ya kupendeza ya ufukwe wa bahari inaonekana kutoka kwenye jukua, chakula lillofunikwa kwa paa la makuti. Mitende ya kijani kibichi inatengeneza mwonekano wa bahari ya bluu iliotulia. Huku mashende ya mwavuli yakiwa yamepangwa ufukweni kwa ajili ya wageni kupumzika.

Treni ya kisasa imesimama kwenye jukuwa la abiria katika kituo cha reli. watu wachache wamesimama karibu na mlango ya kuingilia wengine wakiwa tayari kuingia na kushuka. Muundo wa treni una rangi ya machungwa, nyeupe na mstari ya njano na nyekundu chini ikitoa taswira ya usafiri wa kisasa wa reli katika mazingira safi ya kisasa.

Mandhari ya jioni inaonyesha utulivu wa bahari wakati wa machweo. Mashua ya mbao imetulia majini, ikiwa kimya. Huku miale ya jua ikitua nyuma yake, na kutoa mwangaza wa dhahabu. Mawingu yamepakana na anga la jua linalozama.

Mandari ya jiji inaonyesha majengo mengi ya ghorofa na shughuli nyingi za mjini huku jua likichomoza au kuzama kwa mbali, ikitoa mwangaza wa manjano angani. Mtaa mkubwa unapita katikati ya mji ukizungukwa na majengo ya kibiashara na makazi.

Duka la vifaa vya jikoni lina meza ya maonyesho yenye sufuria, mikaango na vyombo vya kupikia vilivyo na mipini ya mbao. Vifaa hivyo vina rangi nyeusi na kumetameta. Baadhi vikiwa na mfuniko wa kioo. Bidhaa hizo zimepangwa kwa mpangilio wa kuvutia juu ya meza ya mbao, na zimewekwa bei chini ya kila kifaa.

Gari kubwa la trela limebeba mzigo mzito uliowekwa kwenye kontena na kufunikwa kwa kitambaa cha rangi ya manjano. Pembeni kuna kreni ya kuinulia mizigo mizito, ambayo inaonekana kuwa tayari kwa kazi ya kupakia au kushika mzigo huu.

Gari la miguu mitatu, lina rangi ya manjano na paa jeusi limesimama kando ya barabara ya mawe, mbele ya jengo lenye ngazi. Limeandikwa "TAXI 3 PASS" likimaanisha kuwa linabeba abiria watatu. Namba ya usajili ni KTW562H na limetengenezwa na kampuni ya TVS.

Hii ni sehemu ya mapumziko ya baharini yenye mandhari ya kuvutia yanayotulia. Mbele kuna bango linaloelekeza wageni kwenda sehemu mbili tofauti za huduma. CORAL BAR & RESTAURANT na FRANGIPANI PIZZERIA. Eneo hili limezungukwa na ua mweupe wa mbao na lina njia ya mawe inayopita katikati.

Jengo la mawe la kale lenye milango miwili ya mbao umbo la upinde na madoido ya rangi ya kijani inaonekana pembezoni, ukuta wake unaonekana kuchakaa kidogo. Inaashiria historia ndefu au umri mkubwa wa jengo hilo. Mwanga wa taa za manjano ukigonga ukuta, unaongeza mvuto wa mandhari hiyo.

Mtungi mkubwa wa kijivu uliotengenezwa kwa saruji au udongo umewekwa juu ya mzizi au shina la mti uliokauka. Mtungi huo umeegeshwa kwa namna inayofanana na kumwagika na umezungukwa na mimea mingi ya kijani.

Watu kadhaa wako ndani ya kituo cha Huduma Kenya, mahali ambapo huduma mbalimbali za serikali hutolewa kwa wananchi. Wahudumu wamevaa sare rasmi na barakoa kuhudumia wateja waliokuja kupata huduma. Kompyita na vifaa vingine vya kazi vimepangwa kwenye dawati za huduma. Mazingira ni safi na yenye mpangilio mzuri.

Mandhari ya pwani yenye kuvutia inaonyeshwa kwa uwazi, ikiwa na mitende mengi inayotambaa hadi karibu na maji ya bahari. Katikati ya eneo hilo, taa ndefu ya mwangaza imesema juu ya mwamba.

Waumini wameketi kwenye viti vya mbao ndani ya kanisa kubwa lenye nguzo mawe na sakafu yenye vigae vya rangi ya kijivu na kirimu, wanawake wengi wamevaa sare za bluu na kufinika vichwa kwa vitambaa vyeupe hali inayoashiria ibada maalum au mkutano wa kiroho.

Jua linazama ufukweni, likitoa mwanga wa dhahabu juu ya bahari. Mawimbi madogo yanagonga taratibu mchanga wenye alama nyingi za miguu. Mashua chache zinaendelea majini, zikionekana kimya kimya katikati ya mandhari ya kuvutia ya jioni tulivu.

Wanaume wameketi kwa kutulia ndani ya jengo lenye madirisha yenye vioo vya rangi tofauti tofauti. Wengi wao wamevaa kanzu na kofia za kiislamu, ishara ya mavazi ya kidini. Baadhi yao wanaonekana kusikiliza kwa makini mtu aliye mbele yao. Amevaa nguo za kijivu.

Hili ni tukio la kuapishwa kwa kiongozi wa juu wa serikali, linalofanyika mbele ya hadhira kubwa. Kiongozi huyo anainua mkono wa kulia kuhapa huku mkono wa kushoto ukiwa juu ya vitabu vitakatifu vinavyoshikiliwa na mwanamke aliye pembeni yake. Jaji aliyevaa mavazi rasmi ya mahakama anasimamia kiapo hicho kwa kutumia kipasa sauti.

Wateja na wahudumu wamevalia sare rasmi ndani ya ofisi ya serikali ambayo inatoa huduma mbalimbali kwa umma kompyuta zimepamgwa kwenye kaunta ya kuhudumia wateja na baadhi ya watu wanonekana wakizungumza au wakuhudumiwa

Chumba kidogo chenye rangi nyeupe kimewekewa choo cha kukalia cha kisasa kilicho na kifaa cha kuvuta maji kilichowekwa ukutani. Sakafu imefunikwa kwa vigae vya rangi ya kahawia hafifu. Upande wa kulia kuna dirisha lenye vioo vya kupindika na chini yake kuna kifaa cha kushikilia karatasi ya chooni.

Upeo wa bahari unaangaza kwa rangi ya bluu safi chini ya anga yenye mawingu mepesi huku dau ndogo lenye tanga jeupe likielea taratibu juu ya maji. Mwambao wa mbali una mistari ya miti ya minazi na kijani kibichi cha asili.

Mlango wa ofisi ya ulinzi umefunguliwa ukionyesha sehemu ya ndani ya jengo lenye rangi nyeupe. Juu ya ukuta kuna kibao kilichoandikwa "Security Office",kwa herufi nyekundu. Pembeni kuna kizima moto kilichofungwa ukutani tayari kwa matumizi ya dharura.

Jengo la kifahari lenye usanifu wa kihindi limejengwa kwa mawe yenye mapambo mengi yaliyochongwa kwa ustaadi wa hali ya juu. Mnara wa kati umeinuka juu ukiwa umezungukwa na minara midogo mitatu na bendera nyekundu zimepandishwa juu yake.

Mandhari ya jiji inaonyesha barabara iliyo na shughuli za kila siku. Bajaji kadhaa zinapita, huku zingine zikiwa zimeegeshwa, zikionyesha usafiri wa kawaida mjini. Katikati ya mzunguko kuna sanamu ambazo huenda ni alama ya kitamaduni au kivutio cha eneo hilo. Jengo kubwa la kisasa lililoandikwa "Cafe Arabika", linaonekana nyuma, likiwa na mandhari ya kuvutia.

Ufukweni mwa bahari, kuna uwanja wa michezo wa voliboli wa mchanga uliowekwa kati ya miti ya minazi na mitende. Mchanga mweupe umesambaa pembezoni mwa maji, huku makochi ya kupumzikia na kuta zenye pazia zikionekana karibu na maeneo ya kupumzikia.

Mwanaume aliyevaa suti ya buluu anaweka sahihi kwa kutumia kifaa cha kielektroniki mbele ya dawati la maafisa waliovaa sare rasmi. Pembeni kuna vifaa vya ofisi kama vile kompyuta, scanner ya vidole na kamera ya kidijitali vinavyoashiria mchakato rasmi wa usajili au utambulishi.

Mandhari ya baharini inaonekana kupitia dirisha la mkahawa wenye paa la makuti. Meza na viti vya mbao vimepangwa kwa utaratibu. Baadhi ya wageni wamekaa wakifurahia mandhari ya bahari.

Jengo hili linaonyesha hekalu ni la kihindu linaloitwa SHIV MANDIR likiwa na muundo wa kawaida wa hekalu ya kihindu . Sehemu ya mbele inamaandishi makubwa mekundu pamoja na alama za kidini kama vile ohm na picha ya mungu, Shiva. Kuna magari kadhaa yaliyoegeshwa upande wa mbele.

Mashua ya jadi ambayo aina ya katamara imeegeshwa kwenye mchanga mweupe wa ufukweni. Pembeni kuna kibao chenye maandishi yanayoonyesha eneo maalum ya kuhamishia mayai ya kasa baharini. Mazingira ya kijani kibichi, miti ya miwa mitu na minazi yanaonyesha mandhari ya fukwe ya kitropiki inayotunzwa vizuri ikihamasisha uhifadhi wa mazingira na viumbe vya baharini.

Kontena kubwa la mizigo limepakizwa juu ya trela ya kampuni la usafirishaji. Limefungwa kwa usalama na lina alama za tahadhari zikiwemo zile za mzigo mzito na hatari. Trela imeegeshwa kwenye eneo la kupakia mizigo na kuna malori mengine yenye makontena yaloyoegeshwa mbele yake yakisubiri au kushughulikiwa.

Muonekano wa angani wa eneo la mapumziko lililo kwenye ufukwe wa bahari unaonyesha mandhari ya kuvutia na tulivu. Katikati kuna bwawa kubwa la kuogelea lenye maumbo ya kipekee, likizungukwa na mitanda na miti mingine ya kijani kibichi, likionyesha mazingira ya kitropiki.

Tukio linafanyika ndani ya ukumbi mkubwa uliojaa watu walioketi kwenye viti vyekundu wakiangalia jukwaa lililopambwa kwa taa za mng'aro, maua na mapambo ya rangi mbalimbali. Kwenye jukwaa kuna watu kadhaa waliovaa rasmi. Baadhi ya watu wakisimama karibu na meza iliyofunikwa kwa kitambaa cha kuvutia. Ikiashiria shughuli ramsi au sherehe ya heshima.

Watu wameketi kwenye viti vya kungojea ndani ya jengo la kisasa lenye kaunta mbali mbali za kuhudumia wateja, maeneo ya huduma yameandikwa kwa namba na jina la idara, huku baadhi ya watu wakiwa wamesimama wakihudumiwa.

Eneo hili linaonyesha miundo mbinu ya usambazaji maji katika mazingira ya kijanikibichi na bomba kubwa la kijani lililowekwa juu ya mtaro wenye maji ya udongo pamoja na vali ya samawati iliyounganisha kwenye bomba hilo kwa ajili ya kudhibiti mtiririko wa maji. Pembeni kuna muundo wa mviringo wa zege unaofanana na kisima au sehemu ya kutolea au kuingiza maji.

Meli kubwa ya mizigo imeegeshwa bandarini chini ya kreni kubwa ya kijani, zinazotumika kupakia na kupakua makontena. Makontena ya rangi mbalimbali yamepangwa juu ya staha ya meli. Baadhi yakiwa tayari yamepakiwa, na mengine yakisubiri kushushwa.

Boti nyingi za mbao zimeegeshwa kwenye mwambao wa bahari wakati wa maji, huku sehemu kubwa ya fukwe imefunikwa na magugu ya baharini yaliosukumwa na mawimbi hadi ufukweni. Maji ya bahari yako mbali kidogo yakionyesha wazi uso wa mchanga na matope ya pwani.

Hapa ni ndani ya jengo la ibada lenye usanifu wa kiasili ya kale, waumini wameketi kwenye bench za mbao wakishiriki ibada dari lina mapambo ya mbao na maumbo ya kupendeza ambayo unaunga mkono muundo mzima.

Mashua ya bluu imeegeshwa kwenye mchanga mweupe ikiwa imefungwa kwa kamba nyekundu, miti ya minazi imejaa nyuma ikiashiria mazingira ya kitropiki yenye uhai mwingi, karibu na mashua kuna takataka za mwoni na majani yaliyokauka yaliyosambaa juu ya mchanga.

Meli kubwa ya mizigo inaelea juu ya maji ya bahari yenye utulivu, chini ya anga ya bluu. Kontena nyingi zenye rangi mbalimbali, hasa bluu na nyekundu, zimepangwa juu ya staa ya meli hii. Miundo ya kreni mbili ya manjano, inaonekana ikiwa tayari kwa ajili ya kupakia au kupakua mizigo.

Waumini wa kiislamu wamekusanyika ndani ya jengo la ibada lenye maandishi ya kijani juu ya mlango yanayosema, Masjid Mosque. Dirisha lenye mbao upande wa kulia, linaonyesha ratiba ya sala mbalimbali kama vile, Fajr, Duur, na Isha. Kuta za msikiti zimepakwa rangi ya krimu, na mipaka ya kijani kibichi.

Eneo la ujenzi linaonekana likiwa na mashini ya kundai ya kuchimba ardhi inayoendelea na kazi, karibu na mashini hiyo kuna mabomba ya saruji yanayosambazwa ardhini yakisubiri kufungwa kama mifumo ya maji kwa mfereji.

Abiria wachache wanapanda ndege ndogo ya abiria iliyosimama kwenye uwanja wa ndege wa mikoani au wa ndani. Ndege hiyo ina milia ya kijani na manjano na ina mlango wazi ikiwa tayari kupokea abiria. Watu hao wamevalia mavazi ya kawaida ya likizo.

Vivuko vya abiria na magari vinaonekana vikisafiri katika eneo la maji lenye shughuli nyingi za usafiri wa majini. Kila kivuko kimebeba watu wengi na baadhi vina magari vikihudumu kati ya maeneo mawili ya pwani. Mandhari ya nyuma inaonyesha majengo na mabango ya matangazo ikionyesha uwepo wa jiji.

Meli ya kivukio iko majini karibu na ufukwe, ikiwa katika eneo lenye anga safi na rangi ya buluu ya kuvutia. Mandhari ya nyuma yanaonyesha miti na majengo ya pwani yakionyesha kuwa ni sehemu ya bandari au kituo cha kusafirisha abiria na magari kutoka upande mmoja wa bahari kwenda mwingine.

Boti kadhaa zakitalii zimeegeshwa kwenye maji ya rangi ya buluu kijani na ufukwe yenye mchanga mweupe. Maboti haya yamechorwa kwa rangi angavu kama kijani, nyeupe na nyekundu, na mengine yana majina kama Maradona, Seahost na Holiday.

Eneo hili linaonyesha kivuko kikubwa cha baharini kikiwa kwenye mchakato wa kusafirisha magari, piki piki na abiria kutoka upande mmoja wa bahari hadi mwingine. Majiji ya mbali yanaonekana yakionyesha mandari wa mji wa kisasa wenye majengo marefu.

Lori la kampuni ya Simpet, lenye nambari ya usajili KCL 336W. Limeegeshwa barabarani likiwa limebeba kontena kubwa la mizigo. Lori hili ni la aina ya Mercedes Benz, na linaonekana katika eneo la mji au karibu na bandari.

Jengo la ghorofa moja lenye maandishi ya kijani yanayosomeka Masjid Azar. Linaonekana likiwa na madirisha makubwa yaliyozibwa kwa vyuma vya usalama vilivyopangwa kwa mtindo wa kisanii. Mbele ya jengo kuna miavuli meupe ya plastiki iliyosimamishwa chini yake watu wachache wamevaa mavazi meupe ya kiislamu.

Fukwe yenye mchanga mweupe imezungukwa na vichaka vya vijani vibichi magugu na miti pwani. Kando kuna ukuta wa jengo la zamani lililoporomoka ukiwa umezingirwa na mimea. Tunda la nazi limeanguka ardhini likionekana katikati ya tasa za majani yaliyokauka.

Boda boda kadhaa zimebeba abiria na mizigo, zikisubiri kuingia ndani ya kivuko kilichosimama tayari kuwasafirisha kuvuka upande wa pili wa bahari. Wapanda pikipiki wamevalia makoti ya usalama ya rangi ya kung'aa ,huku anga ikiwa safi na anga ya buluu angavu ikitawala mandhari. Abiria mmoja anatembea kwa miguu kuelekea kivukoni.

Jengo la zamani lenye mandhari ya kihistoria linaonyesha dalili ya kuchakaa, huku rangi ya ukuta ikiwa imefifia na kuharibika kwa sehemu. Madirisha manne ya juu yana milango ya mbao yenye grili za chuma yaliyopambwa kwa muundo wa mataa.

Jengo lenye mapambo ya kiislamu limesimama kwenye ardhi kavu yenye rangi ya udongo mwekundu. Sehemu ya mbele ina milango na madirisha yaliyopambwa kwa mbao na chuma, huku maandishi ya kiarabu yakiwa yamechorwa ju ya mlango mkuu.

Mawimbi madogo yanagonga ufukwe wa mchanga kwa utulivu huku anga ikiwa na mawingu mazito yanayo ashiria hali ya hewa ya ukungi au uwezekano wa mvua. Bahari inaonyesha mchanganyiko ya rangi ya samawati na kijani kibichi ikiakisi mwanga hafifu wa jua. Bahari hii inaonekana kuwa ya utulivu na wa kupendeza.

Hili ni sehemu la kupumzikia lililo na mandhari tulivu. Kuna bwawa la kuogelea lenye maji ya buluu ya kuvutia. Njia ya mawe inaelekea upande wa kulia, ikizungukwa na miti ya kijani, na vichaka vinavyopendezesha mazingira.

Ganda la rangi nyekundu na nyeupe, lenye umbo la mviringo, limekaa juu ya mchanga mweupe wa pwani, likizungukwa na maji mepesi ya mawimbi yanayokuja kwa utulivu. Mchanga unaonekana kuwa laini na mchovu, ukionyesha utulivu wa mazingira ya pwani.

Ubao wa kumbukumbu unaonyesha taarifa kuhusu ujenzi wa kanisa, ukieleza kuwa lilijengwa kwa maombi na michango ya wahumini wake pamoja na msaada. Taarifa hii imeandikwa kwa kiingereza na Kikorea na inaonyesha tarehe ya kukamilika kuwa ni Agosti mwaka wa elfu mbili ishirini na nne.

Pwani ya mchanga mweupe inaenea kwa upana mbele ya bahari zenye ranghi za kuvutia kuanzia samawati hadi kijani kibichi. Watu wawili wanatembea kwa utulivu kando ya maji huku mashua kadhaa ndogo ndogo zikiangaza mbali ya bahari. Anga ni safi ya bluu isiyo na mawingu.

Hili ni kanisa lenye mandhari ya utulivu, linalozungukwa na uzio wa rangi nyeupe na samawati. Jina la kanisa limeandikwa wazi kwenye bango la kijani likionyesha kuwa ni la madhehebu ya sabato na liko eneo la Kizingo.

Ufukweni mwa bahari, mashua za kienyeji zilizotengenezwa kwa mbao zimeegeshwa juu ya mchanga baadhi zikiwa zimetengenezwa kwa ustadi kwa ajili ya kudhabiti majini. Mchanga unaonekana mweupe na laini ukizungukwa na miti ya minazi na mimea ya kijani kibichi inayovutia.

Nje ya jengo ya posta ya Nairobi pikipiki za usafirishaji imesimama huku wahudhumu wakiwa tayari kwa kazi. Jengo la kisasa la ofisi la posta linaonyesha mandiko ya huduma kama POS na posta.

Hii ni sehemu ya duka la nguo ambapo kuna bidhaa nyingi za nguo za ndani za wanaume zilizowekwa kwenye rafu za chuma na kuta za mbao. Bidhaa hizi ni za chapa ya Raika kama inavyoonekana kwenye vifunganishi ya bidhaa.

Uwanja wa ndege wa Manda unaonekana ukiwa katika hali safi na utulivu. Ukiwa umezungukwa na mandhari ya kijani na miti midogo midogo. Jengo la kisasa lina ukuta wa mawe asilia upande wa nje na sehemu yakuingilia yenye mataa matatu. Alama ya "Arrival," upande wa kushoto inaonyesha eneo la kuwazilia abiria.

Ndege aina ya propela iko kwenye uwanja wa ndege ikiwa tayari kwa ajili ya kupakia au kushusha abiria. Angani kuna mawingu meusi yanyoashiria uwezekano wa mvua lakini hali ya hewa bado inaruhusu shughuli kuendelea. Abiria wachache wanaonekana wakielekea kwenye ndege hio upande wa kulia.

Jiji lenye mchanganyiko wa mjengo ya kihistoria ya kisasa unaonekana kutoka angani. Maboma meupe yenye mapaa mekundu na baadhi ya majengo marefu yanaonyesha ukuaji wa miundo mbinu. Mandhari ni ya pwani ikiwa na anga safi ya buluu na mawingu mepesi.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha ofisi akiwa amevalia suti ya buluu na shanga za lulu shingoni pamoja na hereni zilizolingana. Amevaa miwani na anaonekana katika kikao rasmi. Mbele yake kuna kipaza sauti huku nyuma yake kukiwa na bango lenye nembo ya tume ya huduma za mahakama.

Treni yenye mabehewa ya rangi nyeupe yenye milia nyekundu na za machungwa inaonekana ikisafiri kwenye reli ya kisasa yenye njia nyingi sambamba. Mandhari ya asili yenye milima na miti ya kijani inabamba sehemu ya nyuma ikitoa taswira ya usafiri wa kisasa unaopita katikati ya mazingira ya asili.

Jengo lenye muundo wa kipekee wa kiarabu linaonekana likiwa na madirisha marefu ya mbao yaliyozungukwa na vioo vya mviringo juu. Kutwa zimepambwa ya krimu na kahawia nyepesi.

Jengo la kidini lililojengwa kwa mtindo wa kisasa wa kihistoria lina minara miwili mirefu upande wa mbele, kila mmoja ukiwa na madirisha marefu. Ukuta wa mbele una alama ya msalaba mwekundu juu ya paa lenye muinuko ishara ya imani ya kikristo.

Fukwe tulivu yenye mchanga mweupe imepakana na bahari yenye mawimbi madogo. Maji yana rangi ya buluu iliyochanganyika na kijani hafifu huku mbingu zikiwa na mawingu maengi ishara ya hali ya hewa yenye mawingu au mvua inakaribia kunyesha.

Wafanyakazi waliovaa sare rasmi za Huduma Centre wanaonekana wakiwasiliana. Wengine wanaonekana wakitumia kompyuta kutoa huduma mbalimbali huku baadhi ya viongozi au wageni waalikwa wakisikiliza au kupewa maelezo.

Dereva aliyevaa shati la mistari anaelekea mbele kwenye barabara yenye miti ya majani upande wa kushoto. Kioo cha pembeni kinaonyesha taswira ya upande wa nyuma na mbele kuna barabara iliyo na mwelekeo wa mbele ikiwa na alama nyeupe katikati. Mazingira hayo yanaonyesha safari ya kawaida ya usafiri wa mjini au vijiji.

Magari mawili ya usafiri wa umma yameegeshwa upande kwa upande katika eneo la kupakia au kupumzikia magari. Yote yana rangi ya kijani kibichi, na maandishi makubwa ya, "Cool" upande wa nyuma, yakionesha chapa au jina ya kampuni ya usafiri.

Ubao wa dhahabu unaonyesha jina la msikiti, Masjid Sheikh Ibrahim Omar Bagsher. Maandishi hayo yako katika kiarabu na kingereza. Ubao huu unaonyesha heshima na kumbukumbu ya kuasisiwa kwa msikiti huu.

Mandhari ya utulivu inaonyesha ufuko wa bahari uliojaa mchanga mweupe. Huku mawimbi madogo yakigonga taratibu ukingo. Majahazi mawili madogo yanaelea juu ya maji ikiwa ni ishara ya shughuli za uvivu au wa usafiri wa pwani. Anga limefunikwa na mawingu mazito ya kijivu ikitoa hisia hali ya hewa baridi.

Watu wamekusanyika chini ya mahema kwa ajili ya ibada, wengi wao wakiwa wamevaa mavazi ya Kiislamu kama kanzu, kofia za Kiislamu na baadhi yao shuka za Kiarabu. Zulia za kijani zimeloweka chini kama sehemu ya kuswalia na upande wa kushoto kuna mtu anayesimama mbele ya umati.

Sehemu ya daraja la dheluji linaloingia baharini inaonekana kutoka chini, likiwa limejengwa juu ya nguzo nne za mviringo. Maji ya bahari yanayopiga ufukweni yameacha mchanga mwenye unyevunyevu unaokisi muundo wa daraja hili. Bahari ni tulivu yenye mawimbi madogo na upeo wa macho unaonyesha boti au meli mbali kidogo.

Mandhari ya pwani ya kuvutia inaonyesha mchanga mweupe unaopakana na maji ya bahari ya buluu na kijani kibichi. Visiwa vidogo vya matumbawe vinaoenekana baharini vikionyesha kina kifupi na maji masafi. Nyuma ya fukwe kuna msitu wa kijani kibichi na majengo ya kifahari yenye paa za rangi nyekundu na nyeupe.

Jahazi ya asili inaelea baharini chini ya anga angavu la buluu. Jahazi lina tanga refu linaloinuka juu, na ndani yake kuna watu wachache wakisafiri. Huenda wakawa wavuvi. Mandhari ya nyuma inaonyesha mstari wa mwambao na uoto wa asili.

Umati wa watu waliovaa mavazi yenye rangi za bendera ya Kenya wanashangilia kwa furaha na mikono juu kwenye uwanja wa michezo au tamasha. Watu hao wanaonekana kwenye shauku na mshikamano wakiwa wameshika bendera za taifa na kuvalia mashati yenye maandishi ya kizalendo.

Msikiti mkubwa wa kisasa wenye minara mirefu na ya kupendeza ya Kiislamu umesimama kando ya barabara kuu. Rangi kuu ya majengo ni kijani na nyeupe, huku mapambo ya kipekee yakionekana kwenye kuta na milango ya kiingilio.

Kivuko kikubwa cha rangi ya buluu kimesimama ufukweni kikiwa tayari kupakia abiria na magari. Watu wanaingia kwa mfululizo kupitia ngazi ya mbele, wengine wakiwa na baiskeli au mizigo. Mandhari ya jioni na anga la mawingu linaashiria kwamba ni wakati wa machweo au alfajiri.

Boti moja yenye namba ya usajili KWFB 0227 inaonekana ikiwa karibu na maji. Sehemu ya juu ya boti imepakwa rangi ya zambarau na buluu huku maandishi makubwa ya jina yakiwa yamechorwa kwa rangi nyekundu yenye mipako ya buluu.

Jengo lenye muundo wa kifalme linaloonekana likiwa karibu kabisa na bahari. Lina madirisha marefu yenye miraba ya glasi maridadi kwa mapambo ya Kiislamu pamoja na minara midogo. Ukuta wake umechorwa kwa rangi ya krimu na dhahabu na mbele kuna bustani ndogo ya kupendeza iliyo na miti midogo ya mapambo.

Eneo hili lina mandhari ya kuvutia, likiwa na nyasi zilizokatwa vizuri. Kuna bango lililosimikwa mbele ya mti mkubwa, likitoa ujumbe wa shukrani kwa mchango wa jamii katika kuboresha hekalu kuwa mahali patulivu na uzuri. Sanamu ya tausi imesimama karibu na bango hilo, ikiendana na uzuri wa mazingira yanayozunguka.

Hapa ni ndani ya jengo la ibada ya kiislamu. Kuna sehemu ya mbele yenye mimbari ambayo iliyoandikwa nakshi za kisanaa pamoja na mirabu ya kupendeza iliyo katikati ya nguzo mbili ndefu zenye vigae vya huku.

Ofisi ya Huduma Center imejaa watu walioketi wakisubiri kuhudumiwa. Huku maafisa wa serikali waliovaa sare wakishughulikia wateja katika kaunta mbalimbali. Kompyuta na printa zimetumika kutoa huduma za kiserikali kama vile; usajili wa vyeti, leseni, na huduma nyinginezo muhimu. Mazingira ya ndani ni safi na yenye mpangilio mzuri.

Jua linatua nyuma ya mlima maandhari ya ziwa inajawa na mwangaza unao akisi juu ya maji tulivu, mashua yenye watu kadhaa imeegemea upande mmoja huku wavuvi wakiendelea na shughuli zao kwa utulivu.

Kundi la watu limekusanyika kusherekea tukio maalum la chama cha kisasa cha PNU. Wengi wao wamevalia skafu za buluu zenye nembo ya chama. Baadhi pia wakiwa na kofia za chama hicho. Watu wanasherehekea kwa kunyanyua glasi zao juu katika ishara ya kufurahi.

Hili ni eneo la makazi au biashara katika mazingira ya pwani. Likiwa limezungukwa na uzio wa mbao wa kijani. Kuna vibanda viwili vyenye mapaa makuti yenye umbo la koni. Na juu yake kuna sehemu za bati za mviringo. Zilizowekwa mapambo au kinga ya mvua. Nyumba zilizo nyuma zina mapaa ya mabati, na kuta zilizopakwa rangi mbalimbali zenye mvuto wakitamaduni.

Magari ya abiria, maarufu kama bajaji, yameegeshwa kando ya barabara ya mtaa wa mjini. Kila moja lina rangi tofauti, buluu, nyekundu na njano, na yamepangwa kwa mstari yakisubiri wateja au mapumziko ya dereva.

Barabara ya mjini ina shughuli nyingi za kila siku, huku magari na bajaji zikitawala barabara kuu. Majengo ya kibiashara yanayopakana na barabara yanaonyesha kuwa eneo hili ni kitovu cha biashara. Anga ni safi na ya bluu, ishara ya hali nzuri ya hewa.

Jengo dogo la rangi nyeupe lenye paa la makuti limesimama kando ya ufukwe wa mchanga mweupe, likiwa limezungukwa na miti mirefu ya minazi, na misitu yenye majani mabichi. Viti vya mbao vimepangwa pembeni ya jengo hilo likisubiri wateja, huku mazingira yakionyesha utulivu na mvuto wa maeneo ya mapumziko ya pwani.

Meli kubwa yenye maandishi ya, "MOL BELUGA ACE," inaelea kwenye maji ya bahari yenye rangi ya samawati karibu na pwani. Nyuma ya meli hio kuna mandhari ya mji wenye nyumba nyingi za kifahari zilizozungukwa na miti mingi ya kijani ikiashiria eneo la makazi ya eneo la juu.

Fukwe wenye mchanga mweupe unaonekana kutanda mbele ya vibanda na miti ya minazi iliyoota kwa wingi, nyuma ya miti hiyo kuna majengo ya kifahari yaliyojengwa kwa usanifu unaoendana na mazingira ya pwani viti na meza zenye miavuli, majani zilizopangwa kwa ustadi yakionyesha sehemu ya mapumziko.

Sehemu ya ufukwe iliyo mbele ya mwamba wa asili imefunikwa kwa plastiki nyeusi na baadhi ya mbao, ikiashiria uwepo wa hnifadhi ya muda au eneo la kazi ya mikono. Viti vya plastiki vya buluu na nyeupe vimewekwa karibu na mwamba huu, vikiwa chini ya kivuli cha miti ya kijani kibichi na matawi marefu. Pembeni kuna sehemu ya mashua ya buluu na nyeupe.

Mahali hapa panaonyesha mazingira ya pwani tulivu yenye mchanga mweupe, miti ya kijani kibichi na miamba ya asili. Nyumba ndogo yenye paa la makuti imejificha katikati ya miti, ikiashiria sehemu ya mapumziko.

Mashabiki wengi wa soka wamekusanyika uwanjani wakiwa kwenye hamasa kubwa, wakiwa wamevalia mavazi za timu za, huku wakishangilia kwa mikono juu. Wengine wao wamevaa jezi za rangi za buluu na nyeupe. Baadhi yao wanapiga vuvuzela wakipiga kelele za shangwe.

Hii ni sehemu ya kupendeza yenye usanifu wa kihindi unaovutia. Ina safu za nguzo zenye mapambo ya manjano na nyeupe. Viti vya mbao vya kupumzika vimepangwa pande zote mbili, na sakafu ya marumaru iliyopambwa rangi tofauti. Mwisho wa njia kuna ngazi zinazoelekea jukwaa lililo na viti. Mimea na mapambo pembeni na mazingira ya kijani yanaonekana kwa mbali.

Hii ni rafu ya dukani yenye aina mbalimbali vya pipi za Cadbury Dairy Milk. Kuna aina tofauti kama Original Dairy Milk, Drim, Top Deck na pia kuna chokoleti kubwa zaidi.

Mnara wa kumbukumbu unao onekana hapa uko kwenye makaburi ya wanajeshi waliopigana wakati wa vita vya kwanza vya dunia. Ukiwa ni heshima kwa maafisa, makurutu na wanajeshi. Maandishi kwenye mnara huu, yanawakumbuka kwa majina yao na vitengo walivyotoka.

Boti ya mbao yenye paa ya kivuli imesimama juu maji ya bahari ya rangi ya blue hafifu ikielea kwa utulivu huku mawimbi madogo yakivuma kuelekea ufukweni. Mbali kidogo upande wa kulia kuna kitu kinacho onekana kama mashua ndogo au mabaki ya chombo cha baharini. Mawingu mazito yametanda angani ikionyesha mazingira ya asubuhi au jioni yenye utulivu wa kimya kimya.

Mwanaume amepiga magoti akiwa katika sehemu ya mbele ya msikiti ndani ya eneo lenye usanifu wa kiislamu na mazingira ya kuswalia. Anaonekana kuwa katika hali ya ibada, huku akiwa amevaa jezi ya michezo ya rangi ya buluu na nyekundu. Ukuta wa mbele una lango kubwa lenye umbo la upinde, na saa imefungwa juu ya mlango wa kuingilia.

Sehemu hii inaonekana kuwa ni ya mapumziko, yenye utulivu ikiwa na bwawa kubwa la kuogelea lenye maji safi ya bluu. Pembeni mwa bwawa kuna viti vya kustarehea vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri ikielekea upande wa maji.

Mashabiki wa mpira wa miguu wamo uwanjani wakishangilia kwa hamsa kubwa. Wamevalia jezi za kijani na jezi ya manjano iliyo na rangi nyeusi katikati.

Jengo la kanisa lililojengwa kwa rangi ya buluu na nyeupe. Linaonekana likiwa na msalaba mkubwa, juu ya paa lake la mbele. Mbele ya kanisa kuna maandishi yanayosomeka Welcome to PCEA Makupa Church, ikikaribisha waumini.

Barabarani kuna basi kubwa ilio na madirisha meusi na ni ya rangi ya kijani buluu ilio na jina COOL. Kando yake kuna mwendeshaji pikipiki aliyebeba abiria na kando ya barabara kuna nyumba ilio na rangi ya matofali.

Kuna watu wawili waliokaribu na mti mkubwa wanaotumia kinu na mchi, kitendo kichoashiria wanabonda au kusiaga chakula. Katika upande wa kushoto nguo zimeanikwa kwenye kamba zikiashiria shughuli za kila siku za nyumbani.

Pwani yenye mchanga mweupe inaonekana kutandazwa na alama za nyayo za watu, Ishara ya shughuli ya watembea kwa miguu. Upande wa kushoto kuna mtu anayetembea karibu na bahari yenye mawimbi madogo huku anga ikiwa na mawingu mepesi yanayoashiria hali ya hewa ya asubuhi. Kulia kuna vichaka vya mimea ya baharini inayoota karibu na fukwe.

Dau la mti lenye mtumbwi ambao una tanga kubwa jeupe linaelekea kwa utulivu juu ya maji ya bahari. Abiria wachache wameketi ndani ya dau hilo, wakionekana kufurahia matembezi ya bahari chini ya anga la buluu lenye mawingu mepesi.

Konteina jekundu linaonekana likiinuliwa kwa kutumia kren kwenye eneo la bandari. Meli kubwa ya mizigo imefungwa kwenye geti upande wa kushoto ikiwa tayari kwa kupakia au kushusha shehena. Kwenye upande wa kulia kwa njia ya bandari kuna makonteina mengi yaliyopangwa pamoja na vifaa vya bandari vya kijani.

Sanamu la mtu mwenye muonekano ya kiroho kimejikita kwenye kiti cha kifahari chenye mgongo ambao liyopambwa kwa nakshi ya kishua. Amevaa mavazi ya rangi ya waridi kuashiria wafuasi wake wahindu. Sanamu kimepangwa kwa shada la maua lenye rangi angavu ya njano, nyeupe na kijani pamoja na ua jekundu mkononi.

Pwani yenye mchanga mweupe unaong'aa inapambwa na mimea ya kijani iliyotambaa juu ya mchanga kwa mistari ya kuvutia. Upande wa kushoto kuna mitende mirefu na pia vibanda vya nyasi vilivyotoa kivuli pamoja na viti vya kupumzika. Bahari inaonekana tulivu na angavu ikikutana na upeo wa macho katika mwanga hafifu wa jua inayochomoza au kuzama.

Majira ya jioni yameambatana na mwanga hafifu wa jua linalotua huku mawimbi mepesi yakigonga ufukwe wa bahari. Mashua mbili zinayumba taratibu juu ya maji moja ikiwa na kivuli cha mtuil ndani yake. Mandhari hii ni tulivu ya baharini.

Wanawake waliovaa mavazi ya kitamaduni wamesimama karibu na gari lenye mlango wa nyuma wazi, wakiwa na ala za muziki mkononi, kana kwamba wako tayari kutoa burudani ya mapokezi. Mandhari ni ya kijani kibichi yenye miti mingi na karibu kuna eneo la kupumzikia lenye viti vya mbao na mito.

Upeo wa bahari, unafunua mandhari ya kuvutia yenye mchanganyiko wa mawe ya asili yaliyozingirwa na majani mabichi, yanayoshuka kutoka juu ya jabali. Jua la jioni linamulika eneo hili kwa mwanga wa dhahabu. Ikiongeza mvuto wa uzuri wa mazingira. Kwa upande wa kulia, jengo jeupe lenye ghorofa kadhaa linaendelea kukarabatiwa.

Eneo hili linaonekana kuwa la kihistoria au la kifukwe lenye muundo wa mawe ya asili iliyochongwa kuunda kuta. Kuna viti vya plastiki vimewekwa ndani ya sehemu ya mawe na juu yake kuna miti midogo yenye majani mabichi ikiwa imepandwa juu ya muundo huu wa mawe. Pembeni kuna majengo yenye mapaa ya makuti.

Hili linaonekana kuwa bango linaloashiria shirika la kidini na kijamii katika jiji la Mombasa. Upande wa kushoto, kuna nembo rasmi ya Salvation Army yenye maandishi, "Blood and fire", na alama ya taji. Kulia kuna ngao nyekundu iliyoandikwa, "The Salvation Army".

Hili ni jengo la kale linaloonekana kuwa msikiti. Ukuta wa jengo una rangi mbili, kijani sehemu ya chini na nyeupe sehemu ya juu. Mlango wa kati umefunguliwa na kuna mwanaume mzee aliyevaa kanzu ya kawaida na kofia nyeupe ya kiislamu akiwa amesimama mlangoni. Sehemu ya dari imetengenezwa kwa mbao na bati.

Mashua ya mbao imeegemea majini huku watu kadhaa wakiwa ndani yake wakifurahi safari ya baharini. Meli hii ina mlingoti mrefu wa kushikilia tanga ingawa tanga lake limefungwa na badala yake kuna kitambaa kikubwa cheupe kilichotandazwa juu kuwakinga abiria dhidi ya jua.

Kuna msikiti wenye usanifu wa kiislamu wa kihistoria. Mbele ya msikiti kuna milango mikubwa yenye miundo ya upinde na minara midogo kwenye kona za jengo. Kwenye sehemu ya juu ya ukuta kuna maandishi ya kiarabu yanayobeba ujumbe wa kidini. Nje ya msikiti watu wachache wamesimama karibu na uzio wake, baadhi wakiwa wanazungumza au wakitazama mazingira.

Fukwe safi yenye mchanga mweupe kimetanda hadi upeo wa macho. Ikikumbatiwa na mawimbi madogo ya bahari chini ya anga lenye mawingu mepesi. Mtu mmoja anaonekana akitembea kwa umbali. Huku mitembe na miti mingine ya tropiki ikipamba upande wa kushoto wa fukwe. Mabaki ya mwami yametapakaa kwa kuchachi juu ya mchanga.

Watu wengi wanajiburudisha kwa maji ya bahari ya kina kifupi huku wengine wakielea kwa kutumia viboya. Mandhari inaonyesha furaha na shughuli nyingi za mapumziko, watoto na watu wazima wakifurahi maji na joto ya pwani.

Kuna lango la kuingilia katika jengo lenye usanifu wa kipekee wa Kiarabu. Kuna kuta nyeupe na milango ya mbao ya kahawia. Upande wa kulia kuna bango lenye maandishi ya, "Jacaranda Indian Ocean Beach Resort," likiwa karibu na ukuta wa rangi nyeupe.

Ndege aina ya kunguru amesimama kando bwawa la kuogelea, lenye maji ya buluu angavu. Sakafu ya mawe ya rangi ya udongo imezunguka bwawa hili, huku viti vya kupumzika vyenye mito ya buluu vikionekana upande wa pili wa maji.

Eneo la kupendeza lililoangalia bahari, likiwa na muonekano mzuri wa maji ya bluu tulivu yanayoenda mbali hadi upeo wa macho. Mbele kuna bustani ya kijani kibichi iliyojaa mimea na maua ya majani. Huku mitende ikining'inia upande wa kulia.

Mtu mmoja anaonekana akikimbia kandokando ya ufukwe wa bahari wakati wa asubuhi au jioni. Hali ya anga ikiwa tulivu na anga likiwa na mawingu mepesi. Upepo mdogo unasukuma mawimbi mepesi kuelekea pwani huku alama za miguu zikiwachwa kwenye mchanga mweupe. Nyuma yake kuna miti ya minazi.

Umati mkubwa wa watu umekusanywa katika uwanja wa michezo huku jukwaa kuu ikiwa imejaa mashabiki walioketi mbele. Vijana wawili wapo mbele ya picha, mmoja amevaa shati jeusi la spoti na mwingine shati la rangi nyekundu na blue pamoja na kofia yenye rangi angavu inayofanana na tikiti maji.

Pwani tulivu yenye mchanga mweupe inapambwa na safu ndefu ya miti ya minazi inayoyumba kwa upepo wa bahari. Vibanda ya nyasi vimesimama kanda ya msitu wa minazi, vikionekana kama sehemu ya maisha ya wenyeji au mapumziko ya wageni.

Ferri yenye rangi ya blue inaelea juu ya maji ya baharini yenye rangi ya kijani kibichi ikiendelea na shughuli ya kuvusha watu, magari na pikipiki kutoka upande mmoja wa kivuko hadi mwingine. Juu ya gari, kuna watu na waendeshaji bodaboda wanaosubiri kuabiri huku baadhi yao wakijikinga na jua kutumia miavuli.

Ufukwe wenye mchanga mweupe unaonekana kupakana na bahari yenye mawimbi madogo upande wa kushoto. Mtu mmoja aliyevaa mavazi ya kitamaduni, akiwa na fimbo mkononi, anatembea kando ya maji. Kulia kuna miavuli ya makuti iliyojengwa kwenye mstari mmoja chini ya mitende mingi.

Mwanamke anahudumiwa na afisa aliyevaa koti jeupe na barakoa katika meza ya usajili, huku akichukuliwa alama za vidole. Mazingira yanaashiria shughuli rasmi kama vile usajili wa wapiga kura. Hema jeupe la watu walioketi nyuma inaonyesha mazingira ya muda yaliyoandaliwa kwa ajili ya tukio hili.

Eneo la pwani linaonekana kutoka juu likiwa na maji ya bahari ya rangi ya samawati na fuo nyeupe safi. Kando ya pwani kuna hoteli na majengo ya kifahari yaliyozungukwa na miti ya kijani, kuashiria eneo la kitalii lenye mandhari ya kuvutia.

Jengo la kifahari lenye mahandishi ya Nairobi Hills limejengwa huko kwa mtindo wa kiarabu. Watu kadhaa wamevalia mavazi ya kitamaduni ya Afrika Mashariki wakitembea kuelekea ndani ya eneo hilo. Njia ya pili pia imetengenezwa kwa mawe yaliyopangwa vizuri. Huku miti ya kivuli likionekana ndani ya eneo la jengo.

Kuni za kuteleza juu ya maji zimepangwa kwa ustadi zenye rangi ya chuma. Pembeni kuna mlingoti na mabango ya kupeperusha hewani yenye rangi mbalimbali kama vile kijani, buluu na machungwa. Ubao mdogo wenye maandishi unasomeka kwenye safu.

Ufuo wa bahari unaonekana kuwa mchafu na umejaa taka mbalimbali. Kuna maganda ya nazi yaliyosambaa sehemu tofauti za mchanga, matawi makavu, nyasi, bahari, vipande vya plastiki, mbao na uchafu mwingine wa asili ya kibinadamu. Mbali kidogo mawimbi yanaonekana yakigonga ufukwe.

Treni ya kisasa yenye muonekano wa rangi nyeupe, ya machungwa na ya manjano imesimama kwenye reli chini ya daraja. Treni hii ina nembo ya shirika la reli la Kenya na inaonekana kuwa sehemu ya huduma ya usafiri wa kisasa.

Chini ya hema lenye kivuli, afisa ameketi mezani akiwa anashighulikia ushajili wa kutumia kompyuta mpakato. Mstari wa watu walio na nyaraka mkononi unasubiri kwa utaratibu kupokea huduma. Wengine wamesimama huku wakitazama mbele kwa makini.

Huu ni mtumbwi wa kisasa unaoonekana kuwa mpya au katika hatua ya matengenezo, au maandalizi kwa ajili ya kazi za uvuvi. Nyuma ya mtumbwi kuna vibanda vya jadi vilivyojengwa kwa miti na makuti, ambavyo vinaonekana kutumika kama maeneo ya kuishi au kuhifadhi vifaa vya wavuvi.

Mtoni yenye mchanga mweupe inaonekana ikiwa na mabaki ya muwani uliosambaa baada ya mawimbi kuvuma. Michikiti mirefu inaunuka nyuma ya pwani ikitoa kivuli pamoja na vibanda vyenye paa na mafudi vinavyojificha katikati ya miti. Kuna wavu wa mpira wa wavu uliowekwa kati ya miti unaoashiria uwepo wa shughuli za michezo.

Fukwe safi wenye mchanga mweupe imezungukwa na mitende mirefu na majani yenye kijani kibichi. Nyuma ya fukwe kuna jengo dogo jeupe lenye paa la makuti na mapambo ya kienyeji ya kiswahili likiwa sehemu ya mapumziko au hoteli ndogo.

Mannequin wawili wamesimama ndani ya jengo la kibiashara wakiwa wamevalishwa mavazi ya mitindo ya kiutalii. Mannequin hawa wamevalishwa mavazi yenye rangi za angavu na michoro yake. Pembeni kuna vifaa vya usalama wa moto ikiwemo bomba la kuzima moto na michoro ya tahadhari ukutani.

Wanaume wamekusanyika ndani ya msikiti wakiwa wamevalia mavazi ya rangi ya zambarau na nyeupe na kofia za kiislamu. Wanaonekana kuwa kwenye ibada au hafla maalumu ya kidini. Mandhari ya msikiti inaonyesha usanifu wa kiarabu na kuna taa na mapambo ya kiislamu ukutani.

Mashua mbili zimeegeshwa juu ya bahari ya kina kifupi yakionyesha mchanga chini yake kwa uwazi. Anga ni safi na la buluu angavu, hali inayoashiria siku ya jua kali. Watu wachache wamepanda mashua hizo, wakifurahia siku ya kupendeza ya Pwani.

Kuna mkusanyiko wa watu walioketi ndani ya jengo la shirika la Posta, wakimsikiza mtu mmoja aliyesimama, huku akiwa ameshika karatasi mikononi. Wengi wa walioketi wana sare rasmi zenye rangi nyeusi na nyekundu, ishara kuwa ni wafanyikazi wa shirika hili.

Daraja refu lenye njia ya waenda miguu upande mmoja, na barabara ya magari upande mwingine, linaonekana likiwa na taa za barabarani zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Gari jekundu linaonekana likielekea upande wa mbali, huku watu wachache wakitembea upande wa watembea kwa miguu.

Kivuko kikubwa kinaonekana kikilea juu ya maji, kikiwa katika harakati za kusafirisha abiria na magari kutoka upande mmoja wa pwani kwenda mwingine. Mandhari ya anga ni tulivu ikiwa na mawingu meupe yanayoelea juu ya bahari. Kwa umbali kuna kivuko kingine kilichosimama karibu na gati, huku mji au kijiji ukionekana kwa mbali upande wa pili wa maji.

Viongozi mbalimbali wamesimama kwa pamoja mbele ya bango lenye nembo ya serikali na mahakama. Wakionyesha ripoti waliobeba mikononi. Baadhi ya washiriki wamevalia mavazi rasmi ya majaji wakionyesha hadhi ya tukio hilo katika mfumo wa sheria.

Sanamu ya mtu anayevishwa mavazi ya kidini inaonekana imeketi katika mtindo wa kutafakari. Sanamu hiyo imevalisha mavazi ya rangi ya chungwa, ambayo mara mingi yanahusishwa na watawa au viongozi wa kiroho katika dini ya kihindi. Nyuma ya sanamu kuna mapambo ya kifahari yenye rangi ya dhahabu na nyekundu.

Kuna mashua ya miti inayoelea baharini ikiwa imebeba abiria kadhaa. Mmoja wao amelala upande wa juu la mashua akipumzika. Nyuma ya mashua kuna mji wa pwani uliojaa majengo ya kifahari yenye mapaa mekundu na ya majani.

Maji ya rangi ya samawati yametulia yakiguza mambao yenye vichaka vya kijani. Nombo ya pili, jiji linaonekana likiwa na majengo ya kisasa yaliyosimama kati ya miti na uoto wa kijani.

Hapa ni ndani ya msikiti ambapo kuna mandhari tulivu yenye milango ya mbao uliochongwa kwa ustadi mkubwa kwa sanaha ya kiswahili au kiarabu ikiwa na miundo ya upinde juu inayopambwa kwa nakshi ya kuvutia. Ndani kuna mwanaume aliyevaa mavazi meupe akiwa kwenye sala kwa unyenyekevu.

Meli kubwa ya mizigo imeegeshwa bandarini ikiwa imebeba makonteina mingi ya mizigo ya rangi tofauti. Kreni za bandari zenye mikono mirefu zimesimama kando ya gati tayari kushusha au kupakia makasa hayo kwenye meli.

Hili ni duka la vifaa vya jikoni lililo na njia katikati yenye sakafu ya rangi ya chungwa na pande zote mbili zikiwa na rafu zilizojaa vyombo vya kupikia na kulia. Upande wa kushoto, kuna meza ya maonyesho yenye sahani na bakuli mbalimbali za rangi kama vile samawati, nyeupe na njano.

Jengo la miti lililojengwa kwa mbao na makuti limesimama karibu na fukwe ya mchanga mweupe. Kuta zake hazijajazwa ikiwa ni muundo wazi unaoruhusu upepo kupita kwa urahisi. Mbele yake kuna uzio wa asili uliotengenezwa kwa matawi ya mitende ukionekana kama kinga ya faragha au kizuizi cha kuonyesha mipaka.

Mashua ya kienyeji ya mbao imeegeshwa juu ya maji ya bahari ya rangi ya samawati tulivu, ikiwa na dari iliyofunikwa kwa kitambaa chenye milia ya buluu na nyeupe. Mashua imeundwa kwa urembo wa jadi. Kuna mashua nyingine kadhaa mbele, baadhi zikiwa na watu ndani au pembeni mwa maji wakifurahia mandhari au shughuli za baharini.

Njia ya mawe yenye kupinda inapita katikati ya mandhari ya kijani kibichi iliyojaa miti ya minazi na mimea mingi ya asili. Upande wa kushoto kuna msitu mdogo wa mimea ya majani mapana na upande wa kulia kuna mwamba uliokua na majani pamoja na vichaka. Nyuma ya miti kuna mapaa ya majani yanayoashiria uwepo wa vibanda au nyumba za mapumziko.

Gari kubwa la mizigo linaonekana likiwa limesimama kwenye kituo cha mafuta likijaza mafuta. Trela limebeba mzigo mkubwa uliowekwa chini ya kitambaa kikubwa cha milia kinachosaidia kulinda mzigo dhidi ya vumbi au hali ya hewa. Uandishi, "Wide Load" unaonyeshana kuwa mzigo huo ni mpana, na unahitaji tahadhari ya kipekee barabarani.

Hili ni lango kuu la makumbusho ya Lamu. Nje ya lango kuna mwanaume aliyevaa shati ya rangi ya samawati na kaptura ya rangi nyeupe. Juu ya mlango kuna bango lililoandikwa Lamu Museum huku kukiwa na watu wawili ndani wanaonekana kutoka.

Feri ya kisasa inakatiza bahari, ikiwa imebeba abiria na magari. Mandhari ya pwani inaonekana kwa nyuma ikiwa na miti, majengo na mabango ya matangazo, ikionyesha shughuli za jiji la Bandari. Maji ya rangi ya buluu tulivu na anga yenye mawingu mepesi inaongeza hisia ya utulivu.

Kwenye jukwaa la reli yenye rangi ya manjano imeloa kutokana na maji ya mvua. Pia Kuna abiria wachache ambao wamesimama wakisuburi au kuingia kwenye treni lenye rangi nyeupe, njano na nyekundu.

Watu wengi wameketi katika ukumbi wa mkutano wakiwa wamevalia fulana na kofia za rangi ya samawati. Wengi wao wameinua mikono juu kwa furaha wakionekana kuwa wanashiriki ishara ya kuunga mkono.

Mandhari ya angani inaonyeshana ufukwe mrefu mwenye mchanga mweupe unaopakana na bahari ya rangi ya samawati iliyochanganyika na vivuli vya kijani kibichi kutokana na matumbua ya miwani ya chini ya maji. Mstari wa minazi unapamba ukingo wa bahari ukitenganisha eneo la fukwe na misitu mnene wa kijani unaoonekana kuelekea bara.

Hili ni sehemu la ndani ya kanisa lenye usanifu wa fasihi ya kale, likiwa na dari ya kupinda iliyopambwa kwa rangi ya samawati na mistari ya mstatili. Msalaba mkubwa umening'inizwa kutoka juu katikati ya upinda wa dari. Pembeni kuna sanamu na michoro ya watakatifu. Madirisha ya vioo lenye rangi linaloonekana likiangazia mwanaza kuingia ndani.

Mchanga wa ufukweni imejaa unyevunyevu huku mawimbi madogo yakikimbilia taratibu nchi kavu. Maandhari ya jioni imejawa na utulivu anga likiwa limefunikwa na mawingu mepesi. Mbali kidogo watu wachache wanatembea kando ya bahari wakifurahia upepo mwanana ya maandhari asili.

Barabara pana yenye lami safi inapita katika ya milima yenye majani mepesi. Taa za barabarani zimepangwa kwa usawa zikidokeza kuwa eneo hili linazingatia usalama wa mwangaza wa usiku. Upande moja wa barabara kuna ukuta wa kinga za zebia unaotenganisha njia mbili za magari.

Kundi la watu waliovaa barakoa wamesimama mbele ya jengo lenye rangi ya njano na nyeupe, wakionekana kuwa katika hafla rasmi au ya kazini. Wengine wamesimama kwenye ngazi za jengo hili huku wengi wakivaa mavazi rasmi.

Ukuta lenye mahandishi, "I Love Mombasa," linajitokeza kando ya barabara nyembamba iliyozungukwa na miti yenye majani mengi likitoa kivuli kizuri chini ya jua kali. Wajaji za rangi ya kijani na njano zinapita taratibu huku watu wachache wakiwa wamesimama au wamekaa pembezoni mwa barabara.

Fukwe ya mchanga mweupe imefunikwa na povu la mawimbi madogo yanayoonwa kutoka baharini. Mabaki ya mwani yamekwama sehemu mbalimbali za mchanga yakionyesha adhari za mawimbi ya hivi karibuni. Mbali kidogo, sehemu ya makazi au vibanda vya mapumziko inaonekana ikiwa chini ya anga ya mawingu yenye rangi ya samawati iliyokolea.

Lango la kanisa la Nyali Baptist Church limejengwa kwa rangi ya waridi iliyochanganywa na nyeupe na limezungukwa na ukuta wa mawe ya saruji. Kibao cha mawe kilicho na maandishi ya jina la kanisa na nembo ya msalaba kimewekwa upande wa kulia wa lango. Barabara ya kuingia imepambwa kwa mawe.

Fukwe zimejaa watu wanaofurahia mchana wa jua kando ya bahari. Wengine wameketi au wamesimama kando ya ukuta wa kupeneza wenye maandishi na michoro huku wengi wakitembea au wakiogelea kwenye maji . Maboti mawili yanaonekana mbali ndani ya bahari na mawimbi madogo yakigonga ufuko.

Abiria wanaingia kwenye ndege ya shirika la Jambo Jet iliyoegeshwa kwenye uwanja wa ndege. Ndege hii aina ya propelar ina na sehemu ya nyuma iliyopakwa rangi ya waridi na madoa meupe na maandishi ya tovuti ya shirika yameandikwa ubavuni.

Mandhari ya pwani ya kuvutia inaonekana kutoka juu angani ikiwa inaonyesha misitu ya kijani kibichi iliyosheheni, nyumba na barabara ndogo. Ufukwe mweupe unapitana na maji ya bahari yenye rangi ya samawati na kijani, bahari yakibadilika kwa uzuri hadi kwenye kina cha blue bahari juu. Mawimbi madogo yanapiga ufukwe kwa utulivu na anga safi.

Nyumba kubwa yenye mapaa ya nyasi imejificha nyuma ya uzio mrefu mweupe uliozungukwa na miti na vichaka vya kijani kibichi. Mapaa haya ya mviringo yanaonyesha usanifu wa kitamaduni kwa maumbo ya Afrika Mashariki. Mbele ya uzio kuna lango la mbao lililofungwa huku barabara ya lami ikielea upande wa kushoto.

Sehemu ya kuoga yenye mpangilio wa kisasa inaonekana hapa. Kuta zimepangwa kwa vigeo vya rangi ya mwanga vinavyosaidia kuakisi mwanga na kuifanya sehemu hii ionekana safi na angavu. Kuna bomba la kuogea lillowekwa juu likielekeza chini ya kwa ajili ya matumizi rahisi.

Mandhari ya bahari inaonekana ya kuvutia na tulivu huku jua likiangazia juu ya maji na kutengeneza mng'ao wa fedha. Boti ndogo imeegeshwa karibu na ufuo ikionekana kimya mbele ya mandhari ya anga yenye mawingu mweupe yanayoruhusu mwanga wa jua kupenya.

Feri mbili zimeegeshwa baharini karibu na pwani. Tayari kwa kusafirisha abiria na magari kutoka upande mmoja wa bahari hadi mwingine. Mandhari ya nyuma inaonyesha mji wa pwani wenye miti na majengo machache, huku anga ikiwa na mawingu mepesi yanayoashiria hali ya hewa ya wastani.

Huu ni msikiti uliojengwa kwa mtindo wa kipekee na wa usanifu wa kiislamu ukiwa na kubwe kubwa ya fedha juu yake pamoja na alama ya mwezi mwandamu. Juu ya lango kuna maandiko ya kiarabu yanayoashiria umuhimu wa eneo hili la kidini. Bendera ya kijani inayopandishwa kando ya msikiti ni ishara ya amani na utambulisho wa kiislamu.

Meli ndogo za jadi zenye tanga kubwa, nyeupe zinaelea juu ya maji ya bahari. Kila mashua ina abiria kadhaa walioketi ndani yake, wakionekana wakifurahi safari yao. Mandhari ya asili inaonyeshana anga lenye mawingu mepesi na mwangaza wa jua unaoangaza upande mmoja wa mashua, huku msitu wa mikoko unaonekana kwamba aliye kwenye ufukwe.

Ndege ya abiria yenye maandishi ya jambojet.com yasimama kwenye uwanja wa ndege huku watu wachache wakishuka kupitia ngazi za mbele. Wafanyakazi wa uwanja wa ndege wamevaa sare za usalama na baadhi yao wanaendesha trekta ndogo.

Hii ni njia konde iliyotengenezwa kwa mawe. Pande zote mbili za njia kuna nyasi iliyokatwa vizuri huku pembeni kuna ubwawa mweusi. Kando ya njia hii kuna kuta ya rangi nyeupe.

Kuna mandhari ya kijani kibichi ya sehemu ya ufukweni yenye miamba ya asili na majani yanayomea kwa wingi. Huku njia ya mawe ikipita katikati ya bustani nzuri. Nyuma kuna jengo refu jeupe lenye madirisha makubwa na paa la vigae, lililozungukwa na mitende inayotengeneza mandhari ya kupendeza na tulivu.